Utoaji wa elimu ya watu wazima ambapo wanawake na wanaume wamekaa kwenye viti na vifaa vyao vya kuandikia wameweka kwenye meza. Mbele yao kuna mkufunzi mwanaume anayetoa maarifa hayo kwa ajili ya maisha ya kila siku.

Utoaji wa elimu kwa watu wazima, ambapo wakufunzi wamesimama katika mistari miwili na mbele yao kuna meza yenye vifaa vya kuandikia pamoja na kompyuta mpakato. Ujuzi huu huwasaidia wanafunzi kupambana na changamoto mbalimbali.

Mandhari mazuri yenye majengo ya madarasa kwajili ya kutoa elimu ya msingi kwa wanafunzi. Eneo hili lina miti ya kijani ili kupata kivuli na hewa safi, vifaa vya michezo pamoja na nyasi fupi.

Utoaji wa elimu ya shule ya msingi, ambapo wanafunzi wamevaa sare yenye rangi ya njano na zambarau. Wamekaa kwenye viti na daftari zao wameweka mezani, mbele yao kuna mwalimu ambaye anawafundisha kwa kutumia ubao.

Chumba maalumu cha maabara ambapo ndani yake kuna mabomba ya maji na meza za mbao, hutumika kufanyia ya kisayansi, ili Kuwasaidia wanafunzi kujipatia ujuzi na maarifa juu ya masomo yao.

Chumba maalumu cha maabara mbacho ndani yake kuna mabomba ya maji, meza za kisasa na viti. Eneo hili ni muhimu kwani husaidia wanafunzi kujifunza majaribio ya kisayansi ili kuongeza ujuzi na maarifa.

Chumba maalumu cha maabara chenye mabomba ya maji, meza za kisasa na viti vya plastiki kwa ajili ya kufanya majiribio ya kisayansi, hii huwasaidia wanafunzi kupata ujuzi na maarifa katika masomo yao.

Chumba maalumu cha maabara chenye mabomba ya maji na meza za kisasa ambamo majaribio mbalimbali ya kisayansi hufanyika, hii huwasaidia wanafunzi kupata ujuzi na maarifa katika masomo yao.

Chumba maalumu cha darasa chenye madirisha mapana ya vioo, kuna wanafunzi waliokaa kwenye viti huku wanajisomea kwa kutumia madaftari na kompyuta mpakato zilizowekwa juu ya meza, hii huwasaidia kujipatia maarifa.

Chumba cha darasa ambapo wanafunzi wamevaa barakoa, wamekaa kwenye viti kwa ajili ya kujifunza, pia mkufunzi wao yupo mbele akitoa elimu ili kuwapa ujuzi na maarifa kwa ajili ya maisha ya kila siku.

Utowaji wa elimu ya msingi, ambapo wanafunzi waliovaa sare ya dhambarau na njano wamekaa kwenye viti na daftari zao wameweka kwenye madawati, mbele yao kuna mwalimu wa kike anaye wafundisha kwa kutumia ubao.

Chumba maalumu cha darasa ambapo wanafunzi wa chuo kikuu wamekaa kwenye viti vya plastiki, wameweka vifaa vyao kwenye meza yaani daftari na mikoba mbele yao kuna muadhili anaewafundisha ubaoni.

Wanafunzi wa chuo kikuu wamekaa kwenye viti na kuweka vitu vyao juu ya meza, yaani daftari na kompyuta mpakato, wanajadiliana kuhusu masomo kwaajili ya kuelewa zaidi na nyuma yao kuna miti inayotoa kivuli.

Utoaji wa elimu ya ufundi ambapo wanafunzi wamekaa kwenye viti na kujifunza umeme kwa vitendo, hii huwasaidia kupata ujuzi na maarifa kwa ajili ya kujiajiri na kuisaidia jamii.

Utoaji wa elimu ya ufundi ambapo, wanafunzi wapo katika chumba cha darasa lenye madirisha ya vioo, wanajifunza kuhusu umeme kwa vitendo ili kuwasaidia kupata ujuzi na maarifa, kwa ajili ya kujiajiri.

Utoaji wa ELimu ya ufundi katika chumba maalumu ambapo wanafunzi waliosimama wanajifunza kwa vitendo, Kuhusu masomo ya umeme kwa kutumia vifaa walivyoweka mezani, hii huwasaidia kupata ujuzi utakaowapa futsa ya kujiajili.